Ndani ya uwanja huu, Kuna jamaa mmoja aliyevalia nguo nyeupe, amekaa kwa kiti. Daktari anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake. Nyuma yake kuna foleni ya watu.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe, kuna machupa pamoja na karatasi ya dawa. Ni za kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano.

Mwanamke aliyevalia nguo samawati. Amebeba chupa cha dawa na sindano mkononi. Dawa hii ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari, akitumia sindano hilo.

Chupa la dawa imeshikiliwa mkononi. Ni ya kinga na hutumiwa na daktari hasa kuwadunga watoto hospitalini. Sindano inatumika kuvuruta dawa kutoka humo ndani.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa huku akimulikiwa na msaidizi wake.

Hii ni hospitali ya meno, ndani ya jumba hili kuna watu wawili, daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni ya yule mgonjwa aliyekaa kwa kiti.

Jamaa huyu amesimama mbele ya mfereji ya mtungi na anaonekana kunawa, anaweza kuwa ni mfanyakazi amevalia nguo lenye rangi kijani kibichi na kofia.

Hii ni hospitali ya meno , ndani ya chumba hili kuna watu watatu , daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa yule aliyelazwa kitini.

Ndani ya jumba hili, kuna mwanamke mmoja ambaye amekaa kwa kiti, amebeba mwanawe mkononi, mbele yake tunayo mwanadada mwingine anaeza kuwa ni daktari na anaonekana akimwongelesha.

Hapa, kuna watu wengi ambao wamepanga foleni, ni wanawake kwa wanaume. Mitungi ya maji yamepangwa hapo mbele. Mwanamke mmoja anaonekana akiteka maji huku mwingine akisimama.

Watu wengi wamesimama mbele ya jengo lililoporomoka kando lake kuna majumba yenye bado yamesimama. Inaweza kuwa lilianguka au lilibomolewa.

Hii ni kliniki ya meno. Mfanyikazi aliyevalia mavazi ya matibabu, anafanya kazi karibu na kiti cha meno na kuna mgonjwa ambaye amelala.

Ndani ya shamba hili, kuna jamaa mmoja aliyevalia nguo nyeupe. Anaeza kuwa ni mkulima anaonekana akimwagia mimea haya dawa, na pia anaweza kua ni juu kuna madudu mengi ambao wanaviharibu.

Mwanadada ameketi kwa kiti na pia amebeba mwanawe. Kuna daktari anajaribu kufungua mdomo la mtoto huyu mchanga, ili aweze kuweka dawa. Watu wengine hawako hapa ndani.

Daktari aliyevalia nguo lenye rangi nyeupe, amebeba chupa ya dawa mkononi pamoja na sindano, hii inaweza kuwa ni kinga ambayo huwa inadungwa hospitalini kwa watoto na daktari.

Juu ya meza hili kuna machupa ya dawa. Ni ya kinga ambayo huwa inatumiwa na daktari hasaa kuwadunga watoto wadogo wakitumia sindano hilo.

Mwanamke amemshika mtoto mchanga hospitalini. Anaonekana kumtazama kwa upendo labda baada ya kujifungua. Mtoto amefungwa kitambaa cheupe na wamo kitandani.

Mwanamume mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti huku daktari mwanamke anaonekana kutaka kumdunga sindano kwenye bega lake.

Chupa ya dawa ambayo haijafunguliwa bado imebebwa mkononi, ni ya kinga na huwa inadungwa hasa kwa watoto na daktari akitumia sindano hilo.

Mwanamke anachungwa sikio na daktari wa masikio, pua na koo katika hospitali ya taifa ya Kenyatta. Daktari anatumia kifaa cha kuchunguzia masikio. Kuna watu pia wamesimama nyuma yao.

Mwanamke anachungwa sikio na daktari wa masikio, pua na koo katika hospitali ya taifa ya Kenyatta. Daktari anatumia kifaa cha kuchunguzia sikio lake.

Ndani ya shamba hili kubwa, kuna majamaa ambao wamevaa nguo nyeupe. Wanaeza kuwa ni wakulima. Wanaonekana kumwagilia mimea hawa dawa ili madudu zikufe.

Mwanadada mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti, huku daktari mwanamke anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake. Kuna pia watu wengine nyuma yao na mbele.

Hii ni kliniki ya meno. Wafanyikazi waliovalia manguo za matibabu wanafanya kazi karibu na mgonjwa yule. Amefungua mdomo, mtu mmoja anajaribu kutoa kitu na mwingine anamulika.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Daktari anaonekana kuingiza kitu domoni mwa yule mgonjwa ambaye amelazwa kwa kiti.

Hii ni kliniki ya meno. Mfanyikazi aliyevalia mavazi ya matibabu, anafanya kazi karibu na kiti ambayo kuna mgonjwa. Pia anaonekana kumulikiwa taa na yule msaidizi wake.

Chupa hizi ni za dawa ya kinga ambayo huwa inatumiwa na daktari hospitalini kumdunga mtoto mchanga. Kuna pia makaratasi ya dawa inayoeleza jinsi ya kuitumia.

Ndani ya shamba hili kubwa. Kuna mimea ambayo umepandwa. Jamaa mmoja ambaye anaweza kuwa ni mkulima anaonekana kumwagilia mimea haya dawa. Ndio zisiweze kukulwa na wadudu.

Mwanamke amemshika mtoto mchanga hospitalini. Anaonekana kumtazama kwa upendo labda baada ya kujifungua. Mtoto amefungwa kitambaa cheupe na wamo kitandani.

Mwuguzi mmoja anamhudumia mtoto mchanga kwenye mashine ya kuekea watoto .Hii inaonyesha huduma ya afya ya watoto wachanga hasa wale wanaohitaji uangalizi maalum katika kitendo cha watoto wadogo.

Daktari huyu amebeba dawa la kinga mkononi pamoja na sindano.

Mwanadada mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti huku daktari mwanamke au mwanaume anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake.

Mwanadada yuko katika hospitali ya watoto, amebeba mwanawe, huku akimtazama. Daktari aliyevalia nguo nyeupe anamdunga mtoto huyo sindano, kwenye bega lake.

Mwanaume mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti huku daktari mwanaume anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake. Inaweza kuwa ni ya kinga au matibabu.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe, kuna machupa ya madawa, ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hilo.

Mwanadada mmoja ameketi kwa kiti huku daktari mwanamke anaonekana kumdunga shindano kwenye bega lake, nyuma yao kuna jamaa mmoja amesimama na anawapiga picha.

Jumba hii ni la mfereji. Mitungi ya maji yamepangwa hapo mbele. Mwanamke mmoja anaonekana akiteka maji huku wengine wakisimama nyuma yake.

Mwanadada ameketi kwa kiti na pia amembeba mwanawe. Kuna daktari anajaribu kufungua mdomo la mtoto huyu mchanga ili aweze kuweka dawa. Watu wengine wamesimama nyuma yao.

Juu ya meza ililopakwa rangi, nyeupe, kuna chupa ya dawa, ambayo ni ya kinga, huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hiyo pia.

Ndani ya shamba hili, kuna mimea mingi ambao bado haujakomaa. Yanaweza kuwa yalipandwa hivi karibuni na mkulima. Kuna mtu ambaye anaonekana akinyunyuzia dawa, ili zieze kuua wale wadudu wanaozikula.

Watu wamesimama juu ya jengo lililoporomoka. Wengine wako chini yake. Kando lake kuna majumba yenye bado yamesimama. Jumba linawezakuwa lilianguka au limebomolewa.

Watoto hawa wanaonekana wakiosha mikono. Wanaweza kuwa wa shule ya msingi au cha upili. Mmoja amebeba mkoba mgongoni. Kuna sabuni mbele yao.

Chupa ya dawa na sindano imeshikiliwa mkononi. Hii dawa ni ya kinga ambayo huwa inatumiwa na daktari hospitalini kumdunga mtoto mchanga. Pia.

Watu wamesimama mbele ya jengo lililoporomoka. Kando lake kuna majumba yenye bado yamesimama. Jumba hii linaweza kuwa lilianguka au lilibomolewa.

Mwanadada mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti huku daktari mwanamke anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake. Kuna watu wengine pia humu ndani.

Chupa hili la dawa ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hilo hasa katika hospitali ya watoto au wana.

Jamaa huyu amesimama mbele ya mfereji la mtungi na anaonekana akinawa. Ni askari ambaye amevalia nguo nyeusi. Kuna ndoo na sabuni pia hapo.

Mwanamke huyu yuko katika chumba cha watoto au hospitali. Amebeba mtoto mkononi, ameketi kwa kitanda, anatabasamu akimwangalia yule anayempiga picha.

Mwanamke huyu amebeba dawa mkononi. Ni ya kinga na huwa inadungwa hasaa kwa watoto na daktari akitumia sindano hilo ambayo amebeba.

Hii ni hosipitali ya meno, ndani ya chumba hili kuna watu watatu, daktari anaonekana kuingiza kitu midomoni wa mgonjwa huku akimulikiwa na msaidizi wake.

Chupa ya dawa na sindano imeshikiliwa mkononi. Dawa hii ya kinga inatumiwa na daktari hospitalini kumdunga mtoto mchanga.

Juu ya meza hii, kuna machupa ya madawa. Moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa hasa kwa watoto na daktari akitumia sindano hiyo.

Mwanamke huyu amembeba mtoto mchanga hospitalini, Anaonekana kumtazama kwa upendo labda baada ya kujifungua. Mtoto amefungwa na kitambaa.

Mwanamke anachungwa sikio na daktari wa maskio, pua na koo katika hospitali ya kenyatta. Daktari anatumia kifaa cha kuchunguzia sikio.

Hii inaweza kuwa ni hospitali ya watoto. Mwanadada ameketi kwa kiti na pia amebeba mwanawe. Kuna daktari aliyevalia nguo nyeupe, anaonekana kujaribu kukata lile kitu amebeba mkononi akionyesha mtoto yule.

Ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Mgonjwa amelazwa kitandani na kuna yule daktari ambayo anaonekana kumsongea. Hii ni hospitali, mahali ambapo watu wanatafuta au wanapata matibabu.

Ndani ya shamba, kuna jamaa mmoja ambaye anawezakuwa mkulima. Anaonekana kumwagilia mimea haya dawa. Amevalia nguo nyeupe na pia tunayo miti linalo matawi mengi na ni refu.

Wanadada hawa wapo ndani ya chumba au hospitali ya watoto. Wamevalia nguo nyeupe na samawati. Wanaonekana wakishughulikia au wakihudumia wana hawa wachanga.

Jamaa mmoja aliyevalia suti samawati, anaonekana akiwa ameinama na anajaribu kuliosha choo lililowekwa nje. Kuna watu wamesimama nyuma yake na wanatazama.

Chupa la dawa limeshilikiwa mkononi. Ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hiyo aliyobeba.

Jamaa huyu yuko ndani ya jumba la kuuza madawa au hospitali. Amevalia nguo lenye rangi nyeupe. Anatabasamu huku akiangalia yule ambayo anampiga picha.

Mwanamke anatabasamu akiwa amevaa fulana ya kijivu. Ameshikilia vifaa vya mazoezi mkononi. Anaonekana kuwa katika kituo cha tiba ya viungo, Nairobi au Kisumu.

Mwanadada mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti huku daktari mwanamke anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake na pia kuna watu nyuma yao.

Mwanadada ameketi kwa kiti na pia amebeba mwanawe. Kuna daktari ambaye anajaribu kumdunga sindano kwenye bega lake, amevalia nguo nyeupe.

Juu ya meza iliyopakwa rangi nyeupe, kuna chupa za dawa ambazo zote ni za kinga, ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano.

Hii ni kliniki ya meno. Mfanyikazi aliyevalia mavazi ya matibabu, anafanya kazi karibu na kiti cha meno na vifaa vingine vya meno. Anaonekana kufungua mdomo ya mgonjwa ule na kuingiza mkono wake.

Hii ni hospitali ya meno, Ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa, huku akimulikiwa taa na msaidizi wake.

Ndani ya jumba hili, kuna chupa ya dawa lililosimamishwa juu ya meza. Ni ya kinga ambayo huwa inadungwa hasaa kwa watoto na daktari akitumia sindano hizo.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe, kuna machupa ya madawa, moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hiyo.

Mwanadada mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa, ameketi kwa kiti, huku daktari mwanamke anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake .

Juu ya meza hii, kuna karatasi nyeupe ambayo inaweza kuwa limetolewa chupa hili la dawa. Ni kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hiyo.

Ndani ya shamba kuna majamaa wengi ambao wanaeza kuwa wakulima. Wanaonekana kumwagilia mimea haya dawa. Wamevalia nguo nyeupe.

Juu ya meza lililopakwa rangi ya samawati, kuna chupa ya dawa, ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto hasa na daktari akitumia sindano hio.

Ndani ya jumba hili kuna wanawake wawili ambao wameketi. Mmoja aliyevalia nguo nyeupe na nyekundu anaonekana akizungumza na yule ambaye amevaa nyeusi.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya jumba hili, kuna watu wawili. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa huku akimulika na lile taa aliolifunga kichwani.

Mwanadada mmoja ako katika hospitali ya watoto, amebeba mwanawe akiwa ameketi. Daktari aliyevalia nguo nyeupe anamdunga mtoto sindano kwenye bega.

Jumba hii ni ya mfereji mitungi ya maji yamepangwa hapo mbele. Mwanamke mmoja anaonekana akiteka maji huku mwingine akisimama nyuma yake anamtegea.

Hii ni hospitali ya wagonjwa. Ndani ya jumba hii kuna wale ambao wamelazwa kitandani, wengine wanahudumiwa na madaktari ambao wamesimama. Hapa ndani ni kusafi.

Ndani ya shamba kuna jamaa mmoja ambaye anaweza kuwa mkulima. Anaonekana kumwagilia mimea haya dawa. Amevalia nguo nyeusi na kando yake kuna mti uliokuwa na matawi mingi.

Watoto hawa wako mbele ya tenki ya maji. Mmoja ambaye ni msichana anaonekana akichota maji. Mwalimu wao amesimama mbele ya darasa na anawatazama.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe, kuna machupa ya madawa. Moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa hasaa kwa watoto na daktari akitumia hiyo sindano.

Mwanaume mmoja yuko ndani ya jengo hili. Amekaa kwa kiti na anaonekana kushikilia kifua yake. Daktari ambaye ako kando yake anaonekana kumdunga sindano.

Mwanamke huyu anamuhudumia mtoto mchanga kwenye mashine ya kuekea watoto. Hii inaonyesha huduma ya afya ya watoto wachanga, hasaa wale wanaohitaji uangalizi maalum katika kitendo cha watoto.

Mwanadada ameketi kwa kiti na pia amebeba mwanawe. Kuna daktari ambaye anajaribu kufungua mdomo la mtoto huyu mchanga, ili aweze kuweka dawa. Watu wengine wamesimama nyuma yao.

Juu ya meza hili, kuna chupa la dawa ambayo imesimamishwa, ni ya kinga na hutumiwa kudungwa hasa watoto na daktari akitumia sindano hilo.

Mwanadada mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa, ameketi kwa kiti huku daktari mwanaume anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake la kushoto.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe, kuna chupa ya dawa. Ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hizo.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu wawili, daktari aliyevalia nguo nyeupe na jamaa mmoja ambaye amelala kwa kiti na kufungua mdomo.

Mwanadada mmoja ako katika hospitali ya watoto. Amebeba mwanawe akiwa ameketi. Daktari aliyevalia nguo nyeupe anamdunga mtoto sindano kwenye paja.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa, huku akimulikiwa na msaidizi wake.

Chupa mbili za dawa zimebebwa mkononi. Zinaweza kuwa ni ya kinga ambayo huwa inadungwa hasa kwa watoto na daktari akilitumia sindano hilo.

Jamaa mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti huku daktari mwanamke au mwanamume, anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe, kuna machupa ya madawa. Ni ya kinga ambayo huwa inadungwa hasaa kwa watoto na daktari akitumia sindano.

Hili ni hospitali ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu watatu, daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa huku akimulikiwa taa na msaidizi wake.

Mwanamke mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti huku daktari aliyevalia nguo samawati anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake. Kuna pia watu nyuma yao.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa, huku akimulikiwa na msaidizi wake.

Mtoto kijana aliyevalia nguo la rangi samawati, amesimama mbele la jengo lililoporomoka. Kando la jumba hili, kuna lile ambalo limesimama na inakaa watu wanaishi ndani. Nyuma yake kuna mti na nyuma ya mwana huyu kuna watoto waliokaa.

Watu hawa wawili, wote wakiwa wanawake. Mmoja ameshikilia kijiti na mwingine amebeba kuni. Wanapita mahali ambapo kumekuwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua nyingi. Kuna majumba pia yenye yako juu ya maji haya.

Watu hawa wako katika hospitali ya kutoa meno. Mwanamke mmoja ameketi na kufungua mdomo wake wazi, huku daktari aliyevalia nguo nyeupe na tai anajaribu kuangalia ni nini mbaya au kutoa kile ambacho kiko ndani. Wengine wamesimama wakitazama huko.

Mmama amebeba mwanao akiwa ameketi. Wote wakiwa ndani ya hospitali ya watoto. Mbele yao kuna daktari mwanamke ambaye amebeba sindano kwa mkono wa kulia na chupa cha dawa kwa mkono wa kushoto.

Mwanamke huyu ameinama akiosha mikono yake. Amefunga kitambaa kwenye kichwa chake na amevalia nguo lenye rangi nyeupe na kijani kibichi. Anatabasamu kwa kuwa analifurahia maji hayo anayotumia.

Hili ni hospitali la meno. Lina televisheni kubwa kwa ukuta ambalo limefunguliwa. Ni safi na pia mlango wake umefunguliwa. Hakuna mtu ndani yake pia.

Watu wanaotembea, wanaume kwa wanawake. Piki piki, lori na magari yaliyobeba watu na vitu, ziko katika barabara iliyofurikwa na maji na watu hawa wanaonekana wakiwa wamevaa viatu vya kutembelea majini.

Moto mkubwa ulio na moshi mweusi unaonekana katika uwanja huu. Watu, wakiwemo wanawake na wanaume wanakimbilia wengine wakiwa wanatembea kuenda kuangalia lilicho kuwa kinaendelea hapa. Kuna mapikipiki mawili ambayo yamesimamishwa. Magari pia yako uko mbele yameanguka na yanaungua.

Mgonjwa huyu amelala kitandani katika hospitali. Kwa meza nyeupe iliyo karibu naye kuna kikombe na sahani safi. Humo ndani kumepakwa rangi la nyeupe na samawati pia.

Mwanamke huyu amevalia nguo na ameketi kwa kiti nyeusi. Amefungua mdomo kwa upana huku daktari aliyevalia nguo la rangi nyeupe anaweka kitu ndani ya mdomo wake na pia anauangalia kwa utaratibu ili asikosee.

Watu hawa wamepanga foleni. Mwanamke mmoja ananawa pamoja na mwanamme mwingine, wengine wamebaki nyuma wakitazama jinsi ambavyo wanaosha mikono yao. Kuna mimea kuna duka karibu nao pia.

Mwanamke mmoja mdogo aliyesuka nywele, amekaa kwenye kiti na amembeba mtoto wake. Kuna mwanadada aliyevalia nguo nyeupe, anaonekana kumshika mwana huyu begani, inaonekana anaezataka kumdunga sindano. Watu wengine wamesimama wakiangalia yanayoendelea hapa.

Wanadada wawili wako katika hospitali ya watoto, mmoja ambaye anaonekana kuwa mzazi, Muislamu, Musomali, amebeba mwana mkononi, huku yule ambayo anakaa kuwa daktari anamdunga mtoto huyu sindano.

Watu hawa wako katika hospitali ya watoto .Mwanadada mmoja aliyevalia nguo nyekundu na nyeusi amembeba mwana huku daktari aliyevalia nguo nyeupe anamdunga mtoto huyu sindano wengine wakimtazama.

Watu hawa watatu wako katika hospitali ya kutoa meno, ama tunaweza sema, mahali ambapo meno inatibiwa. Mgonjwa mmoja amelala kitandani huku akiwa amefungua mdomo na kuna yule daktari ambayo anamulika ndani na akijaribu pia kumdunga sindano aliyobeba mkononi mwake, kuna mwanadada pia amesimama.

Mwanadada mmoja aliyevalia nguo nyeusi na long'i ya kijani kibichi. Amekaa kwa kiti akiwa amebeba mwanawe. Daktari mmoja anaonekana kumwekea mtoto huyu dawa kwenye mdomo. Huko nyuma, kuna wale ambao wanapiga makofi, wakitazama na pia kuna mwanamke ambayo anajaribu kuwapiga picha.

Watu hawa wako hospitalini . Mwanamke mmoja aliyevalia nguo nyeupe anaonekana akimdunga yule mwanadada ambaye ameketi chini mkononi. Kuna wale pia ambao wako nyuma yao wamesimama na mwanamume mmoja aliyevalia nguo nyeupe anatazama.

Mwanamume mmoja aliyeshikilia kijiti na kuvalia kofia la rangi nyekundu, amesimama mbele ya maandishi na anaonekana akilisoma. Limeandikwa dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi kisha kuna nambari ya mhudumu huyo.

Mama aliyevalia kofia nyekundu amembeba mtoto mkononi huku daktari aliyevalia nguo ya rangi nyeupe na nyekundu anaonekana akimwekea dawa mdomoni mtoto huyu mchanga lakini halii.